Wataalamu wawili wa meno, wanamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha matibabu. Mmoja anafanya matibabu ya mdomo, mwingine anasaidia kwa kifaa cha kunyonya. Mazingira ni ya kliniki ya kisasa.

Jengo limeporomoka na watu kadhaa wamesimama juu ya kifusi, huku wahudumu wa uokoaji wakifanya kazi kwa haraka, mandhari inaonesha tukio la dharura na juhudi za kuokoa manusura.

Mtu aliyevalia koti jeupe la maabara anajiandaa kuchanja kwa kutumia sindano na chupa ya dawa. Watu wengine waliovaa barakoa wanaonekana nyuma wakihusishwa na shughuli za afya. Mazingira yanaonekana kampeni ya chanjo au huduma ya tiba.

Wanafunzi wameketi darasani wakishika vijitabu huku mwalimu akiwa mbele akieleza. Ukuta una mabango ya Alliance Club na madirisha makubwa yanaruhusu mwanga wa asili mazingira yanaonyesha ushiriki wa kielimu

Watu wengi wamesimama karibu na eneo lililoathiriwa na mafuriko wakitazama uharibifu wa mtaro wa maji. Maji ya tope na udongo vimejaa na ardhi imeharibika sana. Mazingira yanaonyesha juhudi za tathmini au uokoaji.

Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha meno akizungumza na mhudumu wa afya aliyena daftari na kalamu. Kompyuta na vifaa vya matibabu vipo karibu katika mazingira safi ya kliniki ya meno.

Meza nyekundu imejaa chupa na vyombo mbalimbali baadhi yake vikiwa dawa. Kando kuna kigonda cha kijani chenye kitambaa cha zambarau na kitabu. Mfuko mweusi uko sakafuni karibu na ukuta wa matofali.

Mtaa umejaa maji ya mafuriko huku huku watu wakitembea na gari la wagonjwa zikiwa na taa za dharura. Magari na pikipiki vinajaribu kupita hali ikiwa ya taharuki. Mazingira yanaonyesha changamoto za usafiri wakati wa mafuriko.

Mhudumu wa afya amevaa koti jeupe na kitambulisho cha shingoni akishika sindano kwa uangalifu. Wengine waliovaa vesti za rangi ya chungwa wapo nyuma chini ya hema. Tukio linaashiria kampeni ya chanjo au huduma ya afya kwa jamii.

Mtu aliyevalia koti la TABITHA MEDICAL CLINIC anamshika mtoto aliyezongwa na blanketi la miundo ya rangi, wako ndani ya chumba chenye fanicha na pazia la meza, ikiashiria huduma ya afya au malezi ya karibu. Mazingira ni ya utulivu na uangalizi wa kitabibu.

Daktari ameketi mezani akimhudumia mtoto mchanga anayeshikiliwa na mtu aliyevaa nguo ya rangi ya manjano. Ukuta wa nyuma una michoro ya katuni unaashiria ya mazingira rafiki kwa watoto. Mazingira yanaonesha huduma ya afya kwa watoto.

Mtaalamu wa meno aliyevalia mavazi ya kinga anatoa huduma kwa mgonjwa kwenye kiti cha matibabu kilicho na vifaa vya kisasa. Ukuta wa kijani unaandikwa mstari wa bibilia kutoka Zakaria 4:6. Pembeni, kuna kiti cha kijani na meza ndogo yenye vifaa vya meno.

Dawa za kutuliza maumivu zimewekwa kwenye pakiti na chupa zenye rangi nyeupe na ya manjano. Maandishi yanasisitiza uwezo wa dawa kupunguza maumivu na kuondoa uvimbe. Muundo wa molekuli unaonyesha kipengele cha kisayansi cha dawa hizo.

Wahudumu wawili wa afya wamevaa glovu na barakoa wakimhudumia mgonjwa kwenye kituo cha meno. Mmoja anashika kifaa cha matibabu mwingine anasaidia kwazama ingine huku mgonjwa akiwa amelazwa na kufunikwa kwa kitambaa cha kliniki.

Wafanyikazi wawili wamevaa mavazi ya kujikinga wakimimina kemikali kwenye pipa. Mazingira ni ya kiwanda na kazi yao inahusisha usalama dhidi ya kemikali hatari wanazozitumia.

Mtu ameketi kwenye kiti cha samawati akiwa amevaa aproni nyeupe juu ya nguo ya giza, akishika chupa mbili za dawa mikononi ,chupa moja ina lebo yenye maandihi yanayoonekana, nyingine maandishi yako wazi mandhari yanaashiria muktadha wa afya au matibabu.

Watu wamekusanyika ndani mashua wakielea kwenye mto wenye maji ya kahawia. Nyuma kuna vibanda vya nyasi na miti ya migomba. Mandhari ni ya kijijini na shughuli inaonekana kuwa ya usafiri au mkusanyiko wa kijamii.

Mtu ameketi kitandani akiwa ameketi akiwa ameshika chupa nyeupe kwa mkono mmoja, na kijitabu au hati kwa mkono mwingine. Kijitabu kinaonekana kuwa na maandishi ya mkono mmoja na maandishi yaliyopigwa chapa. Huenda ni maelezo ya dawa au rekodi za matibabu. Mtu mmoja amevaa shati jeusi na la mikono mirefu na kitanda kimefunikwa na blanketi ya waridi.

MMR yenye kujazwa milimita ishirini imewekwa pamoja na shindano mezani. Chanjo hii hulinda dhidi ya suruwa ,matumbutumbwi na rubela. Mazingira ni ya huduma ya afya au mafunzo ya kitabibu.

Dawa za vitamin D three za aina mbali mbali zimepangwa mezani. Kuna vidonge, kapsuli, gamis na dawa ya maji kutoka kwa chapa tofauti. Mandhari inaonyesha chaguo nyingi za virutubisho vinavyopatikana sokoni.

Mtu amesimama karibu na jengo dogo lenye paa la bati na milango miwili. Amevalia shati la rangi ya manjano na samawati, huku akiegemea ukuta wa zege. Mandhari wa nyuma una miti na uoto wa kijani.

Watu wamekutana kwenye tukio la uhamasishaji kuhusu ukimwi. Bango kubwa linaelezea umuhimu wa kutumia ckondomu kwa sahihi na kwa kuendelea ili kupunguza maambukizi. Mandhari ni ya kampeni ya elimu ya afya.

Watu wawili wanatumia ndoo kuondoa maji kwenye eneo lililofurika karibu na lango. Mmoja amevaa barakoa na wote wanajitahidi kupunguza athari za mafuriko. Mazingira yanaonyesha juhudi za dharura kukabiliana na hali ya hewa.

Gari la mafuta limeanguka kwa kuwaka moto likiwa limeandikwa danger petrol . Watu kadhaa wanajaribu kuzima moto huku moshi mzito ukitanda. Ajali imesabababisha uharibifu mkubwa barabarani.

Duka la dawa la kienyeji limepangwa kwa mizizi, miti shamba na chupa mbali mbali. Bao mkubwa umetaja magonjwa mengi yanayotibiwa kuanzia kisukari hadi matatizo ya ngozi. Mandhari ni ya tiba mbadala ya kiasili.

Muuza bidhaa amesimama kando ya kibanda chenye vikuku, shanga na mitungi ya unga au viungo. Mwavuli umetandazwa juu kwa ajili ya kivuli, huku bidhaa zikiwa zimepangwa kwa mvuto wa rangi.

Afisa aliyevalia kofia ya samawati na koti la samawati anamshika mtoto huku mtoto mchanga akishikwa na mtu mwingine. Meza iliyo karibu ina karatasi na dawa ya kutakasa mikono ikionekana shughuli ya afya ya jamii.

Jengo dogo la samawati na beige lina bomba za maji ambapo watu wanajaza mitungi ya manjano na nyeupe. Bango linaonyesha kuwa mradi wa maji umefadhiliwa na umoja wa ulaya kwa ushirikiano wa UNICEF na serikali ya Kenya. Mandhari ni ya eneo la vijijini chenye mchanga na miti.

Wahudumu wa afya watatu wamevalia mavazi ya upasuaji wakimuhudumia mgonjwa kwenye kiti cha meno , mmoja anafanya uchunguzi wa meno huku wengine wakimsaidia, vyombo vya kisasa na mwangaza wa kutosha vinaonekana mazingira Safi ya cliniki.

Watoto watatu wanachota maji kwenye mto uliojaa takataka wakitumia mitungi ya plastiki. Mmoja amevalia shati ya samawati mwingine nyekundu. Maji ni machafu na mazingira yanaonyesha changamoto ya upatikanaji wa maji safi.

Wauguzi wawili wanawahudumia watoto wachanga waliolazwa kwenye vitanda vya joto hospitalini. Vifaa vya kitabibu vimepangwa ukutani na pembeni mwa kitanda. Mazingira ni kitengo cha huduma cha watoto wachanga.

Mtu anachanjwa na mhudumu wa afya aliyevalia koti jeupe. Pembeni kuna sanduku ya chanjo lenye maandishi na alama ya kipima joto. Mazingira haya yanahusiana na huduma za afya zilizotolewa na serikali.

Mtu ameshika kifaa cha kutuliza misuli mkononi na fimbo ya kupasha moto. Upande wa pili jezi yake ina nembo ya furaha na maandishi family is best .Mandhari ya ndani inaonyesha shughuli za afya au mazoezi.

Watu wanne wamesimama karibu na kituo cha kunawa mikono. Mmoja akikitumia huku wengine wakisubiri kwa mstari. Wote wamevaa barakoa na mazingira ni ya nje yenye uoto wa asili.

Mwanaume amesimama karibu na bango kubwa, lililofungwa kwenye mti. Amevaa kofia, shati ya mstari, suruali ya Jeans na anashika fimbo ya kutembelea. Bango lina maandishi mekundu kwa kiswahili, likitangaza huduma za tiba za mapenzi, na nguvu za kiume. Pamoja na namba ya simu ya mawasiliano.

Magari matatu aina ya bajaji yanapita kwenye barabara iliyojaa maji ya mafuriko, bajaji moja ina maandishi master mind , nyingine wisdom na pembeni kuna mtu kwenye pikipiki akiwa na mwavuli.

Mtaalamu wa meno aliyevalia gauni ya samawati na barakoa anamfanyia mgonjwa uchunguzi akiwa kwenye kiti cha daktari. Vifaa vya tiba vinaonekana pembeni na dirisha yao nyuma yao. Mazingira ni ya kliniki ya meno.

Daktari anaonekana akifanya uchunguzi au utaratibu wa kitabibu kwenye mkono wa mtoto. Mwingine amesimama karibu akisaidia au akifuatilia. Mandhari inaonyesha mlango, kiti, meza na bango kutani ikiangazia huduma makini kwa watoto wachanga katika mazingira ya kitabibu.

Mtu ameketi kwenye kiti chekundu akichanjwa na mhudumu wa afya chini ya hema. Sanduku la baridi linaonekana mezani huku bango likihamasisha chanjo kwa ujumbe, pata chanjo kaa chonjo. Mazingira yanaonyesha juhudi za afya ya jamii.

Kwenye kiti cha daktari wa meno akionyesh kwa kidole gumba. Daktari wa meno aliyevalia globu anasimama nyuma yake. Mazingira yanaonyesha huduma ya afya ya meno yenye hali chanya.

Mfanyikazi wa afya anazungumza na mtu aliyeketi mbele yake mezani na karatasi ina dawa ya kutakasa mikono mezani. Ikiashiria huduma rasmi za kiafya. Mazingira ni ya usajili au mashauriano ya kitibabu.

Daktari wa meno anatoa huduma kwa mgonjwa aliyelala kwa itanda cha tiba akiwa amevaa barakoa na glavu. Kliniki ina vituo vingi vya matibabu na vifaa vya meno vinavyoonekana mezani. Mazingira inaonyesha shi=ughuli za afya ya kinywa.

Mkulima aliyevalia mavazi ya kinga na glavu ananyunyizia dawa kwenye mimea iliyopangwa kwa mistari. Anatumia kifaa cha kunyunyuzia kilichobebwa mgongoni. Mazingira ni ya shamba linalotunzwa vizuri.

Mwanamke amevaa gauni jeupe yenye maua ya rangi ya chungwa ,anahudumiwa na mtaalamu wa afya aliyevalia sare nyeupe na mistari ya samawati ,anafanyiwa uchunguzi wa kidole huenda ni kipimo cha damu .Mazingira ni ya kituo cha afya chenye watu na vifaa vya ofisini.

Chupa kadhaa za dawa zipo mezani moja ikiwa na lebo ya yellow fever vaccination . Sindano iko mbele na mandhari ni ya rangi ya samawati hafifu. Vifaa hivi vinahusiana na chanjo dhidi ya homa ya manjano.

Jengo la choo cha umma limejengwa kwa mawe na paa la kijani na manjano likiwa na maandishi Public toilet . Mtu aliyevalia fulana ya mistari na kofia nyeupe amesimama karibu na mlango. Mazingira yanazungukwa na nyasi, miti na rangi za kijani na manjano kwenye nguzo.

Kopo la sampuli ya mkojo limewekwa mezani likiwa na lebo ya sample infection microbiology. Pembeni kuna vidonge vitatu vyekundu na matunda matatu ya samawati. Daktari

Wahudumu wanamfanyia mtu kipimo cha usikivu, kwa kutumia kifaa automatiki. Mmoja amevaa fulana yenye maandishi, World Hearing Day , tarehe tatu Machi, akisimamia zoezi hilo.

Watu wamevaa mavazi ya kitamaduni yenye rangi angavu na mapambo ya shanga, wakibeba vyombo juu ya vichwa vyao. Mazingira ni ya kijijini, yakionyesha shughuli za kila siku na tamaduni za jamii.

Daktari wa meno aliyevaa glove anajiandaa kutekeleza uchunguzi kwa kumtumia vifaa vya tiba. Mgonjwa amelala kwenye kiti maalumu huku vifaa vya kisasa vikionekana pembeni. Tukio linaathirisha huduma za kitaalamu za meno.

Sindano ya chanjo ya homa ya manjano pamoja na vifaa vingine vya matibabu vimeandaliwa kwa umakini. Glovu na chupa ya vidonge vinasisitiza tahadhari na usalama wa kiafya. Hii ni maandalizi ya huduma ya kinga dhidi ya maradhi.

Watoto wawili wanasafisha mikono kwa kutumia maji yanayotiririka kutoka kwenye kontena jekundu lililoandikwa wash your hands . Wako nje ya kituo cha afya cha Palanya wakifuata kanuni za usafi. Tukio hili inaangazia kinga dhidi ya maradhi kwa njia rahisi ya kijumuiya.

Mtaalamu wa afya amevalia koti jeupe, akimkagua mgojwa kwa kutumia kifaa maalum cha kuchunguza sikio. Wako katika mazingira ya huduma ya jamii au kambi ya matibabu ambapo watu kadhaa wanapokea msaada wa kiafya. Mandhari inaonyesha jitihada za kufikisha huduma kwa jamii kwa njia ya huruma na weledi.

Wagonjwa wanapata uangalizi wa hali ya juu kutoka kwa wahudumu waliovaa mavazi ya ulinzi kamili. Vifaa vya kitabibu vinafuatilia hali ya mgonjwa kwa usahihi. Maanthari ni ya huduma za afya katika kitengo cha wagonjwa mahututi.

Chupa na sanduku la chanjo ya homa ya manjano imepangwa kwa uangalifu ,kila moja likiwa na maelezo ya kiasi na viambato. Usanifu huu unaonyesha hatua za kitaalamu katika kuhifadhi na kusambaza dawa.

Kifurushi kikubwa kilichoandikwa Covax, kimefunguliwa na mhudumu aliyevalia koti jeupe. Akichukua kifaa kijani kinachofanana na paketi ya baridi. Mazingira ya ndani yanaonyesha mpangilio wa makasha ya vifaa vya matibabu, vinavyohitaji uangalizi maalum wa hali joto. Tukio hili linahakisi usimamizi makini, kwa usambazaji wa chanjo au dawa.

Chupa ndogo za sindano zenye maandishi ya Measles, Mumps and Rubella Virus Vaccine MMR-II ziko juu ya uso tambarare. zinatumiwa kwa kinga dhidi ya surua, matende na Rubella. Maelezo yanaonyesha usambazaji kutoka kampuni ya Merck.

Mwanamme anachanjwa kwenye mkono wake huku kundi la watu likisubiri kwa utulivu nyuma yake, chanjo hii ni sehemu ya juhudi za kinga ya afya kwa jamii , mandhari inaonyesha uajibikaji na umshikamano katika huduma ya umma.

Sanduku la vifaa vya matibabu lina chupa dogo na pakiti ya jidonge vya sindano likiwa ndani ya kifurushi cha plastiki. Vipengele vyake vinaonyesha maandalizi ya huduma za afya zinazohitaji usimamizi makini.

Maeneo yaliyo jaa maji yanaonyesha athari za mafuriko. Huku watu wakitembea kwa taabu kwenye maji yaliyofunika miguu yao. Mbuzi wamesima kwenye sehemu iyoinuliwa karibu na jengo lenye paa la bati. Wakionekana kuhebuka mafuriko. Mandhari hii inaonyesha changamoto za kila siku katika mazingira yanayokumbwa na hali mbaya ya hewa na uwezo wa jamii kusitahimili na kuendelea na maisha licha ya visingiti.

Mtu ameketi ardhini na kuvaa vazi lenye mapambo ya kitamaduni akiwa ameshika kipembe katika mkono mmoja, mbele yake zulia lenye vifaa kama kalabasaha na mkoba uliosokotwa, vinaashiria utendaji wa ibada au mila.

Watu wawili wanatembea katikati ya kundi kubwa la nzige waliotanda angani, mandhari ya kijani na miti inaonyesha tukio hili lina fanyika katika mazingira ya nje, hali hii inaweza kuhusiana na athari za uvamizi wa nzige kwa mazingira au kilimo.

Watu wawili wanatembea kwa mandhari kame yenye mawe na mti mmoja tu mbali. Mbele kuna mzoga wa mnyama ardhini unaoashiria hali ya ukame au athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mazingira yanatoa ujumbe wa changamoto za kiafya na kiikolojia.

Daktari amevalia glovu na barakoa akimpatia mtoto sindano ya chanjo kwa uangalifu, mama wa mtoto anambeba kwa utulivu. Huku watu wengine wakiwa karibu wakifuatilia. Mandhari ni ya huduma za afya na ulinzi wa maisha ya watoto.

Watu kadhaa watembea ndani ya maji ya mafuriko wakiwa wamebeba viatu mikononi huku baadhi wakiwa karibu na jengo lenye bango la Church .Taswira inahisi hali ya dharura na jitihada za watu kukabiliana na mazingira magumu.

Mtu aliyevalia mavazi ya kujikinga anapiga magoti akishugulikia mitungi ya kemikali kwenye ghala. Vifaa vya usalama kama glavu, miwani na barakoa vinatumika kwa tahadhari. Maandhari inaonyesha umuhimu wa usalama wakati wa kushughulikia kemikali hatari.

Wafanyakazi wakiwa na sare na kofia za samawati wakijumuika kwenye eneo la nje karibu na majengo ya manjano. Wameshika vifaa vya usafi na wanaonekana wakitekeleza shughuli ya pamoja. Maandhari inaashiria mshikamano na utayari wa kuchangia maendeleo ya kijamii.

Chupa sita za dawa za asili zenye lebo ya Diabize kutoka Zephania Life Herbal Clinic zimepangwa kwa mpangilio. Dawa hizi zinadaiwa kutibu kisukari na maelezo ya mawasiliano yameandikwa kwenye lebo.

Mtu aliyevalia mavazi ya kujikinga anatayarisha dawa kwa kutumia kifaa cha kunyunyizia mgongoni akisafisha sakafu ya ndani. Mizingira yanafanana na mahabara au jaaikiwa na rafu zilizojaa vyombo. Tukio hili linaashiria juhudi za kuhakikisha usafi na kuzuia maambukizi.

Jamaa amesimama kwenye shamba lenye vuguvugu la nzige wakiwa angaji kwa wingi. Mandhari ya kijani na mlima mbali inatoa hisia za tahadhari kuhusu athari za kilimo. Tukio hili linaashiria changamoto za mazingira zinazoathiri maisha ya binadamu.

Mtu aliyevalia koti jeupe la maabara anashikilia chupa ndogo na sindano akiandaa sindano ya tiba. Wengine waliovaa barakoa wapo nyuma wakihusishwa katika mazingira ya afya ya jamii. Tukio linaashiria huduma ya kinga au uchunguzi wa kiafya mahali pa wazi.

Nzige wengi wamevamia kichaka huku mtu mmoja akijaribu kuwafukuza kwa fimbo , mazingira ya nje yanaonekana kuwa ya shamba au kijijini ,hali hii inaonyesha changamoto kubwa kwa mazingira ya kilimo na wanaoluma kwenye shamba hizo.

Mgonjwa amelazwa kitandani akiandaliwa kuingizwa kwenye mashine ya MRI inayotumiwa kuchunguza afya ya ndani ya mwili. Mtaalamu wa afya aliyevalia sare ya kijani anatengeneza kitanda kwa uangalifu huku kiti cha mhudumu kikiwa karibu. Taswira hii inaonyesha huduma ya kisasa na uchunguzi wa kiafya na usaidizi wa kibinadamu katika tiba.

Mtu ameketi kwenye kiti akiwa anashika mtoto mchanga aliyezaliwa, aliyefunikwa kwa shuka jeupe. Nguo ya samawati ya hospitali na vifaa vya kitabibu vilivyo nyuma vinadokeza mazingira ya hospitali.

Watu waliovaa helmet na sare wanafanya kazi kwenye kifusi cha jengo lililoporomoka. Wanatumia vifaa kuchimba na kusafirisha wakihitahidi kuokoa au kurejesha hali. Mandhari ni ya juhudi za dharura baada ya mkasa.

Kijengo kidogo kilichoandikwa Boya Water project kiosk nambari tano kinatoa maji kwa kutumia matanki ya juu. Mkaazi anajaza mitungi ya manjano akisisitiza huduma muhimu ya maji safi kwa jamii. Mandhari yanaonyesha jitihada za maendeleo ya kijamii.

Mtu aliyevaa mavazi maalum ya kujikinga ananyunyuzia dawa kwenye mimea kwa kutumia bomba la mkono. Container la rangi ya chungwa linaonyesha matumizi ya kemikali au mbolea. Mandhari ni ya ustani yenye mpangilio mzuri na mimea yenye afya.